Hili ni duka la nguo. Duka hili huwa na nguo tofauti tofauti. Nguo hizi huwa zimepangwa kwenye rafu na nguo hizi zingine zimeangikwa kutumia kiangika nguo.

Hili ni duka la nguo. Duka hili huwa na nguo tofauti tofauti na pia huwa na bidhaa zingine tofauti tofauti. Bidhaa hizi huwa zimepangwa kwenye rafu na juu yake kukiwa na taa kwa minajili ya mwangaza.

Hili ni duka la nguo. Duka hili huwa lina nguo tofauti tofauti, na kando yake kukiwa na watu ambao wamekuja kununua nguo hizi. Juu ya duka hili kukiwa na taa kwa minajili ya mwangaza.

Hili ni duka la nguo. Duka hili hua na nguo tofauti tofauti. Nguo hizi huwa zimeanikwa kupitia kiangika nguo na juu ya duka hili kuna taa kwa minajili ya mwangaza.

Hili ni duka la nguo. Hili duka huwa na nguo tofauti tofauti. Nguo hizi zikiwa zimepangwa kwa meza na zingine zikiwa kwenye rafu na juu yake kukiwa na madirisha ya vioo.

Hili ni duka la nguo. Kwenye duka hii kuna nguo aina tofauti tofauti na nguo hizi zimevalishwa kwa sanamu na juu ya duka hili kuna taa kwa minajili ya mwangaza.

Hili ni duka la nguo. Duka hili huwa na nguo tofauti tofauti .Nguo hizi huwa zimepangwa kwenye rafu na juu ya duka hili kuna taa kwa minajili ya mwangaza.

Hili ni duka la mapambo na nguo. Duka hili lina bidhaa tofauti tofauti. Watu wapo ndani wanaendelea kununua bidhaa hizi. Bidhaa hizi zimewekwa kwa rafu tofauti tofauti.

Hili ni duka la urembo. Duka hili huwa na bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu na juu yake kuna taa kwa minajili ya mwangaza.

Hili ni duka la urembo, juu, kumeanikwa vipuli, chini yake, ikiwa na bangili, na chini yake, ikiwa na vipochi. Chini ya vipochi kukiwa na vishikilia funguo.

Hili ni duka la nguo ambalo huuza nguo tofauti tofauti. Nguo hizi huwekwa kwenye kiango cha nguo na kupangwa kwa mstari laini. Watu wako ndani wananunua.

Hili ni duka la nguo. Duka hili huuza nguo tofauti tofauti. Nguo hizi zimepangwa kwa rafu na zingine zimeangikwa kwa kiangikio cha nguo. Juu ya duka hili kuna taa kwa minajili ya mwangaza.

Hii ni nyumba ya magari. Kwenye nyumba hii kuna magari aina tofauti tofauti na kando yake kuna nyumba za aina ya ghorofa za kupangisha.

Hapa ni pahali pa kuuzia magari. Mahali hapa kuna gari aina ya matatu, yenye rangi ya kijivu na vioo vya madirisha yake ni vyeusi. Gari hili limeengeshwa kando kwa minajili ya uuzaji.

Hii ni nyumba ya magari. Kwenye nyumba hii kuna rangi lenye rangi nyeusi na juu ya nyumba hii kuna taa kwa minajili ya mwangaza.

Hii ni nyumba ya magari. Kwenye nyumba hii huwa magari tofauti tofauti. Kuna gari ambalo limefunguliwa upande wa mbele na mbele yake kuna mwanamke aliyevalia barakoa ambaye ni muuzaji na mbele yake akiwa na mwanaume ambaye ni mnunuzi.

Hili ni gari, gari aina ya lori ndefu limepakwa rangi nyekundu. Limebeba gari mengine kuyasafirisha kutoka pande moja kuelekea kwingine kwa minajili ya kuuzwa.

Hili ni gari, gari hili ni leusi. Gari hili limeegeshwa kungoja mnunuzi, lipo chini ya nyumba, juu ya nyumba hii kuna taa kwa minajili ya mwangaza.

Hili ni gari aina ya matatu. Gari hili lina rangi ya kijivu na madirisha meusi. Nyuma yake kuna miti. Gari hili limeegeshwa kandokando ya barabara.

Hapa ni sokoni. Sokoni kuna bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi hufungwa kwa mafungu tofauti tofauti kwa minajili ya urahisishaji wa wanunuzi.

Hili ni soko. Soko hili huwa na bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi huwa zimewekwa juu ya meza au zingine kuwekwa kupitia kwa kamba na juu ya soko hili kuna taa kwa minajili ya mwangaza.

Hapa ni sokoni. Sokoni kuna bidhaa tofauti tofouti na bidhaa hizi zimepangwa kera meza na zingine zikiwa zimeanikwa au kupangikwa kwenye kamba.

Hili ni duka la mapambo. Duka hili huwa na bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu na juu yake ikiwa na taa kwa minajili ya mwangaza.

Hili ni duka la mapambo. Duka hili huwa na bidhaa tofauti tofauti na bidhaa hizi huwa na maumbo tofauti tofauti na zina rangi pia tofauti.

Hili ni soko. Soko hili lina watu tofauti tofauti. Watu hao wamekuja kwa minajili ya ununuzi wa bidhaa tofauti tofauti na kuna mvua inayoendelea kunyesha chini ikiwa na maji.

Hiki ni kibanda cha kuuzia viatu vya mitumba. Mbele ya kibanda hiki kuna ndoo mbili, moja nyeupe na nyingine ya rangi ya nyekundu ikiwa iko na viatu ndani bado zikiwa zinaendelea kuoshwa kwa minajili ya kuuzwa tena.

Hili ni duka la vinyago. Vinyago hao huwa tofauti tofauti na wamepangwa kwa rafu tofauti tofauti pia, chini kukiwa na vinyago vya twiga na ndovu, kando yake kukiwa na uteo.

Hili ni soko la vyakula. Soko hili lina bidhaa tofauti tofauti za kupikia na matunda pia. Soko hili lina bidhaa kama vile nyanya ambazo zipo na rangi nyekundu na pilipili hoho na vinginevyo.

Hapa ni sokoni. Panauzwa viazi tofauti tofauti. Viazi hivi vimeekwa kimafungumafungu kupitia ndoo ndogondogo kwa minajili ya kurahisishia wanunuzi na kando yake kuna ndoo yenye viazi ambavyo havijapangwa kimafungu.

Hili ni duka la kuuzia vinyago tofauti tofauti. Duka hili huwa na vinyago ambao mara nyingi hukumbusha watu utamaduni wao na walikotoka.

Hili ni duka, duka hili linauza vitu vya kitamaduni kama vile vikapu vya kushonewa kutumia makonge. Kuna mtu amesimama amevalia surupwenye ya samawati, yeye ndiye muuzaji.

Hili ni soko. Soko hili huwa linauza bidhaa tofauti tofauti juu yake kukiwa na taa kwa minajili ya mwangaza. Watu wamefunga na wameekelea magunia juu ya bidhaa zao kabla ya kesho kuja kufungua tena.

Hii ni nyumba. Nyumba hii ni ya aina ya ghorofa ya kupangisha na imepakwa rangi ya kahawia pande wa juu na pande wa chini ukiwa na rangi nyeupe.

Hii ni nyumba ya aina ya gorofa ya kupangisha. Nyumba hii ina madirisha ya vioo na imepakwa rangi ya kahawia kando yake pakiwa na rangi ya nyeusi pia.

Hii ni nyumba aina ya ghorofa ya kupangisha. Nyumba hii inaendelea na ujenzi haijakamilika bado. Na kando yake kukiwa na nyumba ingine ya aina ya ghorofa ya kupangisha yenye imekamilika yenye matanki juu yake.

Hii ni nyumba aina ya ghorofa. Nyumba hii ni ya kupangisha. Ina mistari ya rangi ya samawati nayo imezingirwa kandokando na mabati.

Hii ni nyumba ya kifahari. Nyumba hii ni ya rangi nyeupe paa yake ikiwa ya rangi nyekundu. Imezingirwa na ukuta na katikati ya ukuta kuna lango la rangi ya nyeusi.

Kuna nyumba mbili za aina ya ghorofa za kupangisha zenye mfanano na zimezingirwa na ukuta. Ukuta huo umewekwa katikati lango la kuingilia na kando yake kuna barabara ya makutano.

Hii ni nyumba ya aina ya ghorofa na ghorofa kwa kila ghorofa kuna roshani na juu ya nyumba hii kuna watu wameanika nguo kwa minajili ya kukauka. Madirisha ya ghorofa ni ya kioo.

Hizi ni nyumba za aina ya ghorofa. Nyumba hizi zimepakwa rangi nyeupe na nyeusi. Paa yake imejengwa kupitia mabati meusi. Nyumba hii imezingirwa na ukuta na kuna lango jeusi katikati ya ukuta huu.

Hii ni nyumba, nyumba ya aina ya ghorofa. Ina ghorofa moja pekee. Ina paa jekundu lililotengenezwa kupitia vigae. Nyumba hii imezingirwa na miti ya kijani kibichi.

Kuna nyumba mbili za aina ya ghorofa. Moja ikiwa imepakwa rangi ya manjano na ingine ikiwa kando yake. Mbele yake kuna gari dogo nyeupe.

Hii ni nyumba ya aina ya ghorofa ya kupangisha. Nyumba hii ni ya rangi ya kijivu. Juu yake kuna tanki nyeusi. Nyumba hii imeviringwa kutumia mabati.

Hili ni duka kubwa. Kwenye duka hili, kuna bidhaa tofauti tofauti na bidhaa hizi huwa zimepangwa kwenye rafu na juu ya duka hili kuna taa kwa minajili ya mwangaza.

Hili ni duka kubwa. Duka hili huwa na bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu na bidhaa hizi pia zimepangwa vyema kwenye rafu kwa minajili ya mnunuzi kununua au kupata bidhaa yake kwa urahisi.

Hili ni duka kubwa ambapo vitu hupangwa katika rafu, nalo limepangwa bidhaa kama mayai ambapo watu huja na kununua vitu tofauti tofauti.

Hili ni duka kubwa. Duka hili lina bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu. Na juu ya duka hili, kuna taa kwa minajili ya mwangaza.

Hili ni duka kubwa. Duka hili huwa na bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwa rafu na juu ya duka hili kuna taa kwa minajili ya mwangaza.

Hili ni duka kubwa. Duka hili huwa na bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi huwa zimepangwa kwenye rafu . Juu ya duka hili kuna taa kwa minajili ya mwangaza.

Hili ni duka kubwa. Lina bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu, na juu ya duka hili kuna taa kwa minajili ya mwangaza.

Hili ni duka kubwa. Duka hili huwa na bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi zingine hupangwa kwenye rafu na zingine hupangwa kwenye meza kubwa na juu yake pakiwa na taa kwa minajili ya mwangaza.

Hili ni duka kubwa duka hili huwa na bidhaa tofauti tofauti bidhaa hizi huwa zimepangwa kwenye rafu na kando yake kukiwa na wachuuzi na juu ya duka hili kukiwa na taa kwa menajili ya mwangaza.

Hili ni duka la mapambo. Duka hili huwa na mapambo tofauti tofauti. Mapambo haya yamepangwa kwenye rafu na juu yake ikiwa na taa kwa minajili ya mwangaza.

Hili ni duka kubwa. Duka hili huwa na bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi huwa zimepangwa kwenye rafu, na kando yake kukiwa na firiji kwa minajili ya kuweka matunda au bidhaa zinazoweza kuharibika. Juu yake kukiwa na taa kwa minajili ya mwangaza.

Hili ni duka kubwa. Duka hili huwa na bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi huwa zimepangwa kwenye rafu na juu yake kuna taa kwaminajili ya mwangaza.

Hili ni duka kubwa. Duka hili lina bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu. Na juu ya duka hili, kuna taa kwa minajili ya mwangaza.

Hili ni duka kubwa. Duka hili lina bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi zikiwa zimepangwa kwenye rafu, na juu yake kukiwa na taa kwa minajili ya mwangaza.

Hii ni duka kubwa. Duka hili huwa na bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi huwa zimepangwa kwenye rafu na juu ya duka hili lina taa kwa minajili ya mwangaza.

Hili ni duka kubwa. Duka hili huwa na bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi huwa zimepangwa kwenye rafu na juu ya duka hili kuna taa kwa minajili ya mwangaza.

Hili ni duka kuu. Duka hili huwa na bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu na juu ya duka hili kuna taa kwa minajili ya mwangaza.

Hili, hili ni duka kubwa. Duka hili huwa na bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu. Na juu ya duka hili kuna taa kwa minajili ya mwangaza.”

Hili ni duka kubwa. Duka hili huwa na bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi huwa zimepangwa kwenye rafu na juu ya duka hili kuna taa kwa minajili ya mwangaza.

Hili ni duka kubwa. Duka hili huuza bidhaa tofautitofauti. Bidhaa hizi huwekwa kwenye rafu tofauti na huwa na bei tofautitofauti. Juu ya duka hili kuna taa kwa minajili ya mwangaza.

Hili ni duka kubwa. Duka hili huwa na bidhaa tofauti tofauti, bidhaa hizi hupagwa kwa rafu juu ya duka hili kuna taa ambazo zinawaka kwa minajili ya mwangaza na kuna mwanamke mmoja akiyevalia nguo ya rangi ya machugwa ndiye muhuzaji.

Hii ni duka kubwa. Duka hili huuza bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi huwa zimepangwa kwenye rafu. Juu ya duka hili kina taa kwa minajili ya mwangaza.

Hili ni duka kubwa. Duka hili huuza bidhaa toafuti tofauti kuna mtu aliyevalia shati nyeupe na amevaa barakoa. Juu ya duka hili kuna taa kwa minajili ya mwagaza.

Hili ni duka kubwa, duka hili huwa na bidhaa tofauti, tofauti. Bidhaa hizi huwa zimepangwa kwenye rafu na mbele yake kuna watu wanaendelea kununua bidhaa hizi, juu yake kukiwa na taa kwa minajili ya mwangaza.

Hili ni duka kubwa ambalo watu huja na kununua bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizo zimepangwa kwa rafu na juu yake kuna taa zinawaka ili kuongeza mwangaza kwa wachuuzi.